Muonekano wa juu wa eneo la viwanda lililo karibu na mwambao wa maji; huenda ni mto au gumba. Kuna majengo makubwa ya viwanda, matanki ya kuhifadhi, mnara mrefu wa moshi, miundo mbinu ya barabara na majengo madogo. Meli imeegeshwa hapo kando

Wafanyi kazi wawili wamevalia vifaa vya usalama wakirekebisha nyaya kwenye nguzo ya barabarani moja akiwa juu ya ngazi ya rangi ya chungwa. Kona ya barabara imetengenezwa kwa vizuizi ikisisitiza tahadhari na kazi ya matengenezo ya miji.

Taswira hii ya angani inaonyesha bwawa la maji lenye muundo wa kudhibiti mtiririrko, likiwa shambani na kituo cha kusambaza umeme chenye transformer na nyaya nyingi. Mazingira yanayoizunguka ni kame huku maeneo ya kijani yakiwa machache na kusambaa kwa umbali.

Mtambo mkubwa wa viwadani unaonekana ukitoa mvuke kupitia bomba refu, huku maandishi ya Geothermal yakionekana kwenye fulana ya mtu aliyevaa kofia ya usalama, juu ya mwangaza. Mandhari ya mlima na anga la mawingu, huongeza mvuto wa mazingira ya nje.

Mtambo mkubwa wa umeme umesimama katikati ya mandhari ya kijani, ukiunganishwa na minara mirefu ya nyaya za msongo wa juu. Mpangilio wake unaonyesha usambazaji wa nishati kwa maeneo ya mashambani. Uchangamfu wa mazingira unasisitiza mwingiliano kati ya maendeleo na asili.

Nguzo za chuma zenye miundo tata, zinashikilia nyaya za msongo wa juu katika kituo cha kusambaza umeme kilicho kwenye ardhi ya changarawe. Mazingira yana vifaa na vizuizi vya rangi ya chungwa yakionyesha tahadhari za shughuli za kiufundi.

Wafanyikazi wawili waliovaa sare za samawati na kofia za usalama, wanafanya kazi za matengenezo kwenye nguzo ya huduma za umeme mawasiliano. Mmoja yuko juu ya ngazi ya rangi ya chungwa iliyoegemezwa kwenye nguzo huku mwenzake akiwa chini akisaidia.

Nguzo kubwa za usafirishaji wa umeme zimesimama kwenye uwanja wa kijani zikiunganishwa kwa nyaya za msongo wa juu, zinazopita angani. Mandhari ya nyuma ina mawingu meupe, juu ya anga ya samawati, yakitoa hisia ya utulivu wa kijiji, huku zikibeba uzito wa miundo mbinu ya kisasa.

Bustani yenye nyasi na mimea mbalimbali, uzio wa mbao uko nyuma pamoja na majengo madogo kama vibanda. Anga ni ya mawingu kiasi, hali ya hewa inaonekana kuwa ya wastani. Kuna mtu mfanyikazi wa bustani au mkulima anayefanya kazi hapo nje.

Faru wawili katika eneo la nyasi, huku mandhari ya jiji ikiwa nyuma yao. Faru hao wamesimama karibu wakionekana watulivu, majengo marefu na maghorofa yanaonekana nyuma, anga lina mawingu. Mchanganyiko wa mazingira ya porini na maendeleo ya binadamu.

Kikundi cha watu wakifanya mazoezi au kucheza densi kwa pamoja, katika mazingira ya nje. Wamevaa mavazi yanayofanana wakionekana kushiriki katika harakati zilizo na mpangilio maalum.

Mrundikano mkubwa wa takataka huenda kuwa katika dampo la wazi. Takataka hizo zimejumuishwa, ni plastiki nyingi kama mifuko, chupa na vipande vya karatasi ya plastiki. Nguo na vitambaa vilivyotupwa, vifurushi na mabaki ya bidhaa mbalimbali.

Mto au sehemu ya maji ambayo imejaa takataka na uchafu mwingi. Maji yamefunikwa na plastiki, karatasi, na mabaki ya taka, hali inayodhihirisha uchafuzi mkubwa wa mazingira. Mandhari ya nyuma kuna majengo na miti, chini ya anga ya samawati yenye mawingu machache.

Njia ya kutembea iliyozungukwa na mimea mengi ya kijani, kuna miti na vichaka vilivyopangwa vizuri kando ya njia. Njia hiyo inaonekana kuwa na udongo au changarawe na inaelekea mbali ikitoa hisia ya utulivu na safari ya kimawazo.

Mtu amevaa blauzi nyeupe na sketi na mpangilio wa kijani njano, anapita mbele ya mlundo mkubwa wa takataka katika mtaa wenye nyumba za mabati zilizochakaa. Anaonekana akiwa na mfuko wa plastiki wa kijani mikononi, huku mazingira ya nyuma yakionyesha paa za kutu na uoto uliokomea kando ya majengo.

Katika savanna yenye majani ya kijani kibichi, swara mwenye pembe pinda kwa mvuto anasimama kwa utulivu huku mwingine akionekana kwa mbali akiranda ardhini. Nyuma yao gari jeupe la safari lina mtu anayewatazama kutoka dirishani.

Simba amesimama katikati ya barabara ya vumbi huku magari matatu ya utalii yakiwa yamesimama kumtazama Kwa karibu. Majani ya kijani pembeni mwa barabara huonyesha mandhari ya hifadhi ya wanyamapori. Taswira ya kuakisi utengamano wa binadamu na wanyama porini.

Mto uliojaa uchafu unapita katikati ya mji, maji yake yakiwa na tope na taka mbalimbali kando na ndani ya mkondo wake ,majani ya miti vichakani yanajaribu kuhimili athari za uchafu wa mazingira hayo.

Simba wawili wamesimama kwenye nyasi mmoja akiwa na manyoya marefu ya shingoni na mwingine bila wakionekana kutangamana kwa karibu. Mandhari ya vichaka na miti kuonyesha mazingira ya porini ya Afrika mashariki. Taswira huibua utulivu wa kifamilia na wanyama wa mwituni.

Sanamu tatu za askari zilizotengenezwa kwa metalli zimesimama mbele ya jengo lenye nguzo na madirisha. Kila mmoja ikiwakilisha aina tofauti ya mavazi ya kijeshi na nyakati. Askari wa kushoto amevaa mavazi ya jadi na wanashika mkuki, ikiwakilisha historia ya kabla ya jeshi la kisasa.

Maji ya mafuriko yanapita katika vibanda vya bati vilivyoharibika, huku mtu mmoja ameketi karibu na maji, akiwa amezungukwa na mabaki. Mandhari huonyesha athari kubwa za janga na asiri kwa jamii.

Pundamilia anatembea kwenye ardhi kavu iliyojaa mawe na miti michache huku mlima Kilimanjaro ikiinuka nyuma kwa kilele kilichofunikwa theluji. Bingu angavu huleta mvuto wa mandhari ya asili ya Afrika. Taswira hii huunganisha uzuri wa wanyama pori na mandhari ya kihistoria.

Tembo mmoja yuko mbele akinywesha maji kutoka chombo cha plastiki cha samawati, huku wengine wakisimama karibu katika ardhi ya udongo wa rangi ya kahawia. Nyuma kuna watu wanaotazama tukio hilo, ikiwa katika mazingira yanaoashira hifadhi ya wanyama.

Madriri watatu wamesimama karibu kwenye mazingira ya msitu yenye kijani kibichi, wa kushoto anaangalia kamera moja kwa moja akionekana mwenye umakini na udadisi. Huku wengine wakigeuka upande kidogo wakionyesha ukaribu wao wakijamii.

Kiramia mwenye madoa Meusi, amesimama juu ya tawi, akiwa na macho makali na mdomo uliopinda. Rangi zake za hudhurungi na mwonekano wake dhabiti, vinaashiria ni aina ya ndege muwindaji, aliye tayari kushambulia.

Mtu aliyevaa shati ya mistari mekundu amesimama katikati ya uharibifu wa vibanda vilivyotengenezwa kwa bati. Kwenye eneo lenye mafuriko ya maji na ya matope, mabaki ya makazi, miti iliyopindika na mabati yaliyoanguka, huonyesha madhara ya janga la asili.

Kifaru mmoja amesimama na mwingine amelala ndani ya eneo lenye uzio wa mbao likuzungukwa na miti na vichaka. Mazingira haya yanadokeza makazi ya hifadhi ya wanyama pori ,yanayotoa utulivu na usalama kwa wanyama hawa wakubwa.

Simba jike ameketi juu ya jiwe akitazama majengo ya kisasa yaliyo mbali. Mandhari huunganisha mwitu wa Afrika na maendeleo ya miji. Taswira hii huibua tafakuri kuhusu mlingano kati ya asili na ustaarabu.

Mtoto wa kifaru anatembea kwenye udongo mwekundu, akizungukwa na watu waliovaa mavazi ya kawaida. Wengine wananyosha mkono kama ishara ya kugusa mnyama huyo. Mandhari huonyesha mshikamano wa binadamu na wanyamapori katika mazingira ya utunzaji.

Watu wamekusanyika katika eneo lililoathirika na janga wakifanya kazi ya kuondoa mabaki ya matope yaliyosababishwa na mafuriko au dhoruba. Mabanda yaliyojengwa kwa mabati yameharibika yakieleza mazingira ya makazi ya muda, yaliyoathiriwa na hali mbaya ya hewa.

Tima mkubwa amemkumbatia mtoto wake juu ya majani mabichi wakitulia kwa utulivu katikati ya uoto. Fur ya kijivu na kahawia huleta mvuto wa kiasili. Mandhari huonyesha uhusiano wa kifamilia na malezi ya wanyama porini.

Katika nyasi za kijani zilizopo mbele ya mandhari ya majengo marefu ya jiji, pundamilia wanne wamesimama wakitazama na kulisha wakieleza hali ya utulivu ya wanyama pori katika ukaribu na maendeleo ya miji.

Makazi ya mabanda yaliyosongamana yenye paa za mabati zilizopauka na kutu, huku nyaya za nguzo zikiendana na muundo wa mtaa wa kawaida. Mandhari ya nyuma inaonyesha maeneo ya kijani yenye miti na anga iliyofunikwa na mawingu.

Chui amelala juu ya majani, akionekana mwenye utulivu, huku macho yake yakiwa yamefunguliwa kiasi ya kutazama kando. Madoa yake meusi juu ya manyoya ya rangi ,ya dhahabu huongeza uzuri wa kiasili.

Ufukwe mpana uliojaa mchanga na maji kina kifupi chini ya anga ya samawati na mawingu machache yaliyotawanyika. Mbali kidogo kuna miti na uoto wa pwani unaoashiria ukaribu wa bara.

Mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi, ambapo kuna magari mengi barabarani, yakiwemo gari jeupe karibu na kamera, na basi upande wa nyuma. Watu wengi wanatembea wakionekana kua sehemu ya msongamano wa kila siku wa jiji. Baadhi ya watu wamevaa vizibao vya kuakishi mwanga, huenda ni maafisa wa usalama wa barabara.

Kituo cha magari ya usafiri maarufu kama matatu zikielekea Maimahiu na Longonot. Watu wanaonekana wakisubiri na kuingia kwenye magari hayo huku wengine wakiwa wamebeba mizigo. Mazingira ya soko au mtaa wa biashara yanaonekana.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katika mji. Magari mbalimbali yanaonekana, gari jeupe, gari ya rangi ya waridi, gari kubwa la kuchanganya saruji, taa za trafiki ziko mbali na miti na majengo yanaonekana nyuma.

Basi la huduma ya umma lenye muundo wa kuvutia limeegeshwa kwenye barabara ya jiji. Watu kadhaa na magari tofauti huongeza mwingiliano wa maisha ya kila siku mjini. Mazingira haya huakisi kasi ya shughuli za biashara.

Gari linalosafiri barabarani, huenda ni basi, ikichukua mtazamo wa dirisha la pembeni, lilio, linaoonyesha kioo cha pembeni, na sehemu ya ndani ya gari. Kwa upande wa kushoto wa barabara, kuna kizuizi cha zenge na ucho, uchoro, wa waenda kwa miguu.

Gari la usafiri aina ya basi limeegeshwa katika mtaa wa jiji pembeni ya magari mengine na watu wakitembea. Pembeni kuna pikipiki, mtazamo ya makanisa yenye mashughuli za biashara zinazochangia harakati ya kila siku katika mazingira ya mjini.

Magari meupe ya usafiri wa abiria yamepangwa mbele ya jengo lililojaa mabango ya biashara mbalimbali. Mandhari inayoonyesha harakati za kila siku katika kituo cha usafiri wa miji, ambapo abiria hupata huduma za kusafiri kwa ufanisi.

Mabasi ya kijani na abiria waliovaa sare, wanaonekana katika eneo la usafiri wa mijini, huku bango la mwelekeo ukionyesha maeneo ya huduma kama: Nairobi Hospital , Yaya, Kawangware na Congo. Mazingira haya yanasisitiza harakati za kila siku na maunganisho wa jamii kupitia sekta ya usafiri wa umma.

Mabasi meupe yenye mistari ya njano na mabango ya 2NK SACCO yameegeshwa kando kando ya barabara. Duka la vifaa vya watoto na matangazo ya vipondozi viko nyuma vikionyesha shughuli hai za biashara mjini.

Mabasi yenye maandishi ya vivutio kama kiturai 44 na kahawa west yamesimama kwenye barabara yenye shughuli nyingi mtu mmoja ameshika pango la nauli uku mapango ya biashara yakitanda nyumba manthari yanaonyesha harakati za usafiri wa jiji Kwa njia ya matatu

Mabasi ya umma yamepakiwa mbele ya jengo ya biashara moja likiwa limeandikwa trans limited na jingine likiwa na mchoro wenye rangi angavu ya maandishi green bag . Mabango juu ya gari kwanza yanaonyesha maeneo ya kuelekea royal park , Otiende na women's prison .

Mtaa wa jiji lenye shughuli nyingi za usafiri magari ya abiria, aina ya mabasi yakipita na yakiwa yameegeshwa. Watu wanatembea pembeni ya barabara baadhi karibu na magari hayo. Nyuma kuna jengo kubwa lenye madirisha mengi na miti ikipanga barabara. Ikionyesha taswira ya jiji lenye harakati ya kila siku .

Basi la kijani limeegeshwa pembeni ya barabara likiwa na maandishi ya, perfect, kwa rangi ya manjano. Pembeni yake kuna basi jeusi lenye maandishi ya Mombasa na Nairobi, linaloashiria safari kati ya miji hio.

Eneo lenye miti mikubwa. Watu kadhaa wamesimama na wengine wakitembea karibu na mabasi yaliyopakiwa. Mabango yenye maandishi makubwa Serena yanashikiliwa na baadhi yao yakionyesha huduma au maeneo ya usafiri wa umma.

Barabara yenye alama za mwelekeo wa magari, imezungukwa na vichaka na miti mirefu huku watu wakitembea pembeni .Basi limeegeshwa nyuma karibu na kituo likiwa na abiria wanaosafiri .Mandhari huonyesha mazingira ya kila siku katika mazingira ya mjini yenye utulivu.

Basi lenye mandhari ya kuvutia limeegeshwa barabarani, ikiwa na picha za mashujaa wa sinema na maandiko kama, Irony Fun. Alama za mwelekezo zinaonyesha safari kuelekea maeneo ya Thika, Juja, na Ruiru. Eneo lina shughuli nyingi, likiashiria kituo cha usafiri cha harakati nyingi.

Magari mawili ya tuktuk yaliyokaribiana yamesimama karibu na barabara yenye shughuli nyingi. Basi lenye rangi ya vigae na maandishi ya perfect linaonekana nyuma likipita karibu na jengo la biashara. Mandhari huakisi harakati na changamoto za usafiri wa jiji la Nairobi.

Magari na malori yanatembea barabara kuu yenye njia nyingi, huku barabara ya huduma pembeni ikipitia watu waliotembea kwa miguu. Miti na nguzo za umeme zimepangwa kando.

Mandhari ya jiji yenye msongamano inaonyesha barabara iliyojaa shughuli. Mabasi mawili ya huduma, moja likiwa mbele na lingine likiwa na mchoro wa kuvutia ulioandikwa moana. Yamesimama karibu na kundi la watu waliotembea. Polisi na mtumizi wa pikipiki.

Katika mtaa wenye shughuli nyingi, maafisa wawili wa polisi wa trafiki wakiwa na koti za kuangaza, wanashughulikia kuelekeza magari, moja nyeupe na nyingine nyeusi. Wakieleza hali ya ufwatiliaji na usalama barabarani.

Hii ni barabra kuu ya Thika Super Highway ambayo inaunganisha miji mingi katika mji wa Nairobi. Magari ya rangi tofauti yanaonekana, bodaboda pia zinaonekana.

Bomba tatu za maji za chuma zinatoa maji yanayotiririka dhidi ya ukuta wa zege uliojaa kutu na moshi wa kijani. Mwonekano wa kuchakaa unaeleza mazingira yenye unyevunyevu na matumizi ya muda mrefu.

Mikono miwili imekunjwa, yakishika maji yanayomwagika kutoka juu kwa nguvu. Maji yanapenya kati ya vidole na yanang'aa dhidi ya mandhari nyeusi. Taswira hii inaashiria usafi, uzima na dhamani ya rasilimali ya maji.

Mirundo ya mabomba ya cylinder ya kijivu yamepangwa juu ya sakafu ya zege bila mpangilio maalum. Mabomba hayo yanaweza kuwa ya plastiki au chuma, yakieleza mazingira ya hifadhi ya vifaa vya ujenzi au shughuli za uwandani. Mandhari ya jumla huonyesha uzalishaji au maandalizi katika miundo mbinu.

Mabomba matatu ya plastiki, kijani nyeupe, na kijivu, yanapita ndani ya mfereji uliyojaa maji ya tope kwenye udongo uliochimbwa hivi karibuni .Bomba la kijani linaunganisha ,likionyesha shughuli ya usambazaji wa maji, mfumo wa umwagiliaji.

Mirundo ya mabomba kubwa ya chuma, yamepangwa kwa usawa nje yakiwa na kutu na vumbi. Mazingira ya nyuma yana uoto, yakieleza uwepo wa hifadhi au eneo la viwanda lililo karibu na asili.